Mwanamke anatabasamu amevaa kitamba cha rangi nyekundu kichwani ameshika kipande cha hedhi kilocho kunjwa mkono wake miwili, aina ya nguo aliyovaa imeshonwa kwa kitambaa cha samawati watu wengine nyuma yake ,mmoja amesimama na mwingine ameketi karibu.

Matangazo ya bidhaa za tiba asilia neno Maasai Herbal imeandikwa kwa herufi kubwa kuna bakuli dogo jeupe lenye miti shamba chupa za vioo zenye vitu ndani yake ziko mezani sehemu ya tikiti maji na mbegu zimetenganishwa na zote zipo juu.

Mwanamke ameketi amevaa koti la rangi la waridi na amemshika mtoto mchanga mkononi mwake, daktari ana koti jeupe anatoa dawa kwa mtoto, daktari anatumia chombo kuweka dawa mdomoni mwa mtoto amefunikwa blanketi.

Watu wawili wanatembea kwenye maji machafu ya mafuriko. Maji hayo yamejaa matope. Wote wawili wanashikilia vijiti wakivitumia kama fimbo za kusaidia. Nyumba zimetengenezwa kwa mabati na mwanzi. Wamevaa nguo za kitamaduni.

Mwanamke anatabasamu, amesimama mbele ya dirisha, amevaa fulana ya kijivu na suruali ya jeans , anashikilia vifaa viwili mkononi mwake. Kimoja kinaonekana kama kifaa cha kutoa massage , na kingine ni rula maalum.

Kipima joto na pakiti za vidonge vya njano, vilivyowekwa kwenye mandhari nyekundu. Upande wa kulia, kuna sanamu ndogo tatu za rangi nyekundu zenye umbo la moyo. Pia, kuna vidonge vya rangi ya njano ikiwa ndani ya pakiti.

Mhudumu wa afya, amevaa fulana ya samawati, amekaa kwenye sofa, anaandika kwenye daftari. Mbele yake, kuna sanduku jekundu, la vifaa vya matibabu na begi jeusi. Mvulana mdogo, mwenye fulana isiyo na mikono, amekaa karibu naye.

Mwanamke mzee, amevaa mavazi ya kitamaduni, ameketi akiwa amefunika uso wake kwa mikono yake. Muuguzi amesimama karibu, akimchoma sindano kwenye bega. Sanduku la kuhifadhi vifaa vya matibabu linaonekana nyuma.

Kundi la madaktari wakiwa wamevaa nguo za upasuaji za samawati, Kofia na barakoa, wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji, kila mmoja wao anaonekana kushughulikia mgonjwa aliyelala chini ya shuka ya samawati. Madaktari wamegawanyika katika pande mbili za meza.

Kuna chupa tatu za vitamin D3 ya kwanza uapnde wa kushoto ina rangi ya kahawia na inatoka kampuni ya Mindbodygreen inasemakuwa inavidonge vya vitamin D3 ya pili ni nyeupe na ina vidonge vingi, ya tatu ni nyeupe na inasema ni dawa ambazo ni za kutafunwa.

Daktari wa kiume anachunguza mtoto mchanga. Ameinama juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa cheupe. Kioevu chake kimening'inia shingoni mwake. Karibu naye kuna mtu mwingine amesimama akimwangalia mtoto.

Daktari wa meno amesimama akimwangalia mwanaume, aliyelala chini kwenye kiti cha kliniki. Daktari, anavazi la samawati, kofia na barakoa. Mgonjwa amevaa miwani ya chungwa na kitambaa cha samawati.

Mwanamke amesimama mbele ya ubao mweusi akishika vazi jeupe mikononi mwake. Ametabasamu kwa furaha huku akitoa maelezo. Mwanamke mwingine ameketi karibu akimtazama kwa umakini.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akiwa na fulana nyeupe yenye nembo ya ICAP na barakoa. Anashughulikia karatasi na kuna chupa ya kiowevu ya kusafisha mikono kwenye dawati. Mwanamume ana shati la kijivu akiwa ameketi kwenye kiti cha njano.

Daktari wa kike amevaa sare ya samawati, kofia, glovu na barakoa. Anafanya kazi kwenye kinywa cha mgonjwa. Ameshikilia makasi na kitu chenye ncha kali. Mgonjwa ni mwanaume. Ameketi kwenye kiti cha meno.

Watu kadhaa waliovalia suti nyeupe za kujikinga wanasafisha mwili uliokufa. Mwingine ameshikilia karibu wakiangalia mtaalamu mmoja, anayenyunyuzia mwili kemikali . Wanatumia vifaa vya usalama.

Mtungi wa plastiki wa lita tano ni mweupe una kofia nyekundu na umeshikiliwa kwa mkono, ndani yake kuna kiowevu cha kahawia kuna lebo kubwa nyeupe, juu ya mtungi maandishi kwenye lebo yanasema Epilepsy Medicine kwa herufi za samawati.

Mtungi wa kiasili umefungwa kwa kamba ya rangi nyeupa na umepambwa kwa mkufu mweusi na mwekundu. Chombo hicho kimekaa juu ya chupa ya rangi nyeusi iliyozungukwa na vitu vinginevyo.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara, kofia ngumu na barakoa ya samawati anafanya ukaguzi ananyunyizia kiwoevu kutoka chupa ya kijani kwenye vali ya silinda moja kubwa ya oksijeni.

Mwanamke amesimama ameva nguo yenye muundo na kitambaa cha rangi ya waridi kichwani amezungukwa na mitungi ya plastiki ya manjano, kijani, na samawati akiwa na taka zingine kuna mtoto nyuma.

Sanduku la dawa, la rangi ya waridi na nyeupe, limeandikwa jina slow . Hii ni kirutubisho cha chuma kinachopendekezwa na madaktari chenye vidonge sitini. Kimeonyesha kidonge cha rangi ya kahawia.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kujikinga dhidi ya kemikali, kila mmoja wao ana barakoa nzito anafunika vifuniko Kwa vyombo vikubwa vya plastiki. Vyombo hivyo vimejaa vimepangwa. Mmoja wao anashikilia mtungi wa samawati na mwingine ana kifuniko cha mtungi mweusi.

Watoto wawili wameketi karibu na mfereji ya maji machafu. Wanaonekana wakiwa majinkwenye vyombo vya plastiki kutoka Kwa bomba. Bomba hilo limezungukwa na mawe, mfereji huo kuna maji machafu na uchafu mwingine unaweza kuonekana ndani yake.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na barakoa ya kijani akifanya kazi kwenye kichwa cha mgonjwa aliye na upara huku akiwa amelala kwenye kiti ha meno. Ana shati la miraba na suruali ya khaki .

Kifungashio cha dawa ya stramaril maandishi kwenye kisanduku yanaeleza kuwa ni chanjo ya homa ya manjano, ndani ya kifungashio kuna sindano, chupa ndogo ya dawa na chupa za maji ya kuongeza, vifaa vyote vimewekwa kwa uangalifu.

Mikono ya mtu inaoshwa, sabuni na maji vimeunda povu jingi jeupe kwenye mikono hiyo. Povu hilo linaonekana kuwa nene lina viputo vidongo vingi. Sehemu ndogo ya maji inamwagika.

Kundi la vijana wamesimama nyuma ya meza, kila mmoja wao ameshikilia bango lenye ujumbe tofauti kuhusu hedhi. Baadhi ya mabango yanasema Stop Period Stigma . Mbele yao kuna masanduku mengi ya taulo za kujifunga.

Mtaalamu aliyevalia suti ya njano ya kulinda mwili, anachukua sampuli kutoka pwani wa ngombe mwenye manyoa ya kahawia . Ngombe huyu ametulia ndani ya uzio huku mkono mwingine wenye glavu ya samawati ikishikilia kamba.

Mwanamke kijana anafanya kazi katika kaunta ya mapokezi katika kliniki ya meno , ametabasamu na anatazama moja kwa moja mbele ana shati la miraba nyeupe na kijvu , nyuma yake kunz bango kubwa la kliniki ya meno.

Kifurushi cha dawa kipo mbele ni cheupe na kina herufi za samawati. Chini ya jina kimeandikwa Azithromycin na maelezo mengine. Upande wa mbele kuna vipande vitatu vya vidonge vyeupe.

Maji mengi yametabakaa barabarani . Mtu mmoja anasukuma mkokoteni mdogo akitembea kwenye maji haya. Amebeba mgongoni na amevaa kofia. Kuna msongamano wa magari uliotokana na maji. Gari la wagonjwa linaonekana likiwa limekwama kati kati ya magari.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe. Anamnyoa sindano mtoto mchanga. Mama ya mtoto amekaa karibu akishuhudia tukio nzima. Kuna sanduku la samawati na maagizo yameandikwa ukutani. Wote wako ndani ya chumba cha kliniki.

Mwanamke ameketi kwenye kiti nje akitazama mbele. Ana miwani ya macho utepe wa zambarua kichwani na amevaa barakoa ya samawati ilio funika pua na mdomo. Amevalia koti la kijivu juu ya shati la kijani, huku akipokea chanjo.

Mwanaume mweusi ameketi kwenye kiti akiwa ameelekeza macho yake upande wa daktrari huyu anaonyesha kitu kwakutumia mfano wa uume. Wawili hao wako kwenye chumba chenye dirisha.

Daktari amevaa koti jeupe. Anachunguza macho ya mwanaume mwingine. Anatumia mashine maalum ya kukagua macho. Mwanaume amekaa akitazamwa macho yake. Daktari anatabasamu akimwangalia.

Daktari wa kiume, amevaa nguo ya samawati na barakoa. Anachunguza mdomo wa mgonjwa. Mwingine wa kike, amesimama karibu akishika taa inayomulika mdomo wa mgonjwa huyo.

Mtu amelala juu ya kitanda cha hospitali huku mguu wake ukionekana kuwa na majeraha makubwa. Sehemu kubwa ya mwili imefunikwa na shuka nyeupe. Kiowevu cha dripu kinaonekana kutoka kwenye chupa iliyowekwa juu. Wagonjwa wengine wamelala kwenye vitanda vingine.